Mazingira haya ni ya huduma kenya ambapo wahudumu wamevalia sare kazini, kuna wanahudimiwa walio keti kwenye viti kusubiri kuhudumiwa.

Vitambulisho vingi vimefungua pamoja vikiwa vimepangwa kwa mpangilio, Hali hii inaonyesha maandalizi Ya usambazaji huifadhi wa kumbukumbu au mchakato wa usajili katika taasisi au ofisi.

Watu wanaosherehekea ushindi wa timu unaonekana, huku mmoja akiwa amepiga magoti na firimbi mko mdomoni, akionyesha furaha na uzalendo wa dhati. Ni hali ya kusherehekea mafanikio ya taifa kwa pamoja.

Watu hawa ni wafanyikazi wa huduma Kenya, wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao, pia barakoa wakihudumia watu wanaokuja kuzungumza nao.

Watu waliovaa shati zinazofanana wamesimama na wengine kuketi mbele ya jengo lililoandikwa The Judiciary Tribunals. Mavazi yao ya kufanana, yanaashiria uwakilishaji rasmi.

Maandishi yanasema jamhuri ya Kenya, idara ya mahakama na chini yake imeandikwa mahakama na usimamizi wa haki kuonyesha repoti au tukio Fulani linaloguza juzi chini ya linaloendesha shughuli

Katika kityo cha Huduma Kenya afisa moja anaonekana akimhudumia mteja moja huku wengine wakiwa wameketi kwenye vitu vya kusuburi kuhudumiwa kwa utulivu.

Maonyesho hii yanatuonyesha kuwa mazingira haya ni mahali rasmi ambapo tunaona jaji mkuu Martha Koome akihutubia watu uku watu wengine wamesimama nyuma na kando yake.

Mapokezi ya huduma center yaonekana kuwa safi na ya kupendeza. Yakiwa yamepangua Kwa mpangilio inaonyesha rasmi, utoaji wa huduma Kwa wananchi. Mabinti wawili wanaonekana pale, kuwa wanasubiri wateja watakao hudumiwa.

Flaya ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Nairobi, inaonyesha picha mbalimbali zikiwemo za maafisa wa serikali na watoto wa shule waliovaa sare, hii ina ashiria Kuna maonyesho haya yanawahusisha watu wa rika tofauti tofauti.

Huduma kenya, watu wameketi wakisubiri kuhudumiwa kwenye viti hakuna aliyevaa barakoa na wahudumu wana sare rasmi za kazi. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa huduma kwa wananchi.

Ishara ya mikono miwili ikisalimiana inaonekana. Chini yake kuna maandishi tuko pamoja. Hii ni kauli maarufu inayohusishwa na chama cha kisiasa cha jubilee.

Watu wengi wakionekana kwenye uwanja huu, wakisherekea timu inayoonekana kuwa ya kenya kwa sababu wameinua bendera zao, wengine wakionekana kuzishikilia mikononi.

Mazingira ya huduma kenya yanaonekana kuwa rasmi. Wafanya kazi wa huduma kenya wamevalia sare za rangi ya machungwa. Kuta zimepambwa kwa maandishi na michoro ya huduma kenya.

Basketi ya nguo chafu iko juu ya sakafu lakini inaonekana haina kitu ndani, mandhari inaonekana safi na yenye mpangilio, ikiashiria usafi wa mazingira au nguo yote tayari zimeoshwa.

Meza ya Huduma Kenya, ina wafanyikazi waliovaa sare rasmi, mmoja wao akitumia kompyuta. Mandhari inaonyesha mazingira ya kazi yenye mpangilio, utulivu na utayari wa kuhudumia wananchi.

Watu wengi wanaonekana wakiwa kwenye uwanja wa michezo wakifuatilia mchezo unaoendelea. Wengi wao wanaonekana wakiwa wamesimama wakitazama upande mmoja, jambo linaloashiria kuwa mpira uko katikati.

Watu hao wanaonekana wakisherehekea mchezo maalum katika uwanja. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amevalia nguo iliyoandikwa Kenya, mwingine akiwa na firimbi mdomoni.

Wanawake wanaonekana wakiwa wamevalia sare za kucheza zimeandikwa Gor Mahia huku wengine wakiwa na skafu shingoni kuonyesha wao ni shabiki wa timu hiyo.

Mahakama au Bunge inaoneka kua kwenye tukio rasmi, ambapo Jaji mkuu Martha Koome pamoja na maji wenzake wameketi juu mahali majaji wanakaa, wamevalia mavazi rasmi ya Jaji, na wanaonekana wakiwa katika hali ya kitaratibu ya kisheria.

Wachezaji wa timu tofauti wanaonekana wakivalia sare tofauti huku akishiriki katika mchezo wa foliboli tunaona pia Kuna mashabiki ambao wanafuatilia mchezo huo.

Timu mbili zinachuana kwenye uwanja wa michezo. Kila mmoja ikiwa na sare tofauti ikionyesha utafauti wao. Mashabiki wameketi pembeni mwa uwanja wakifuatilia kwa makini na shauku.

Raisi William Ruto pamoja na bibi yake wanaonekana wakiwa katika tukio rasmi uenda ni mahakama ama kwenye hafla ya kisheria raisi anaandika jambo fulani huku jaji wenye sare za kazi wanaonekana

Vijana wa timu mbili tofauti wamevalia sare zinazotofautina, kijana mmoja amegonga mpira kwa kichwa, huku mashabiki wakiwa wameketi juu kwenye viti wakifuatilia mechi hio Kwa makini.

Katika kituo cha Huduma Kenya kila mtu amevaa barakoa, kuonyesha tahadhari za kiafya. Wahudumu wamevaa sare rasmi na ukutani kuna michoro inayowakilisha huduma mbalimbali.

Vitambulisho vingi vimefungwa ndani ya karatasi ya plastiki na vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza. Kila kitambulisho kinaonekana kuwa katika hali nzuri kwani kimehifadhiwa vizuri.

Wachezaji wanaume wa timu mbili tofauti wanaonekana wakiwa kwenye mashindano ya mpira wa vikapu. Tunaona pia kuna mashabiki kando wanaofuatilia kwa makini.

Mazingira haya ni ya Huduma Kenya ambapo tunaona maandishi kwenye kando ya meza na pia kwenye kuta zao. Wahudumu wawili wameketi huku mmoja akimshughulikia afisa wa polisi.

Watu wengi wanaonekana kwenye kituo hiki, wakiwa wamebeba watoto mgongoni ama wamewashikilia kwa mkono wakiwa wamepanga laini.

Jaji Martha Koome anaonekana akitumia kipaza sauti, anaonekana kuwa anatoa hotuba mbele ya adhira, anaonyesha umakini na uongozi akiwakilisha taasisi ya mahakama.

Huku ni huduma Kenya, wahudumu wawili wanaonekana wakiwa wamevalia sare rasmi kazini, mtu mmoja anahudumiwa akiwa ameketi kwenye kiti cha wateja.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta akiwa pamoja na wakili waliovaa sare rasmi wanaonekana wakizungumza huku watu wakiendelea na shughuli zao mbali mbali huko nyuma yao.

Raila Odinga kinara wa ODM ameketi akiwa katika shughuli za kuhojiwa, watu wengine wamesimama kando karibu na mlango wakionekana kufuatilia kwa heshima.

Majaji wengi pamoja na viongozi wa serikali wanaonekana wakichukua picha pamoja, katika tukio rasmi. Wamesimama kwa mpangilio, wakiwa katika ya heshima na tulivu.

Watu wanaonekana wakiwa na furaha tele wengi wao wakishikilia bendera ya Kenya mikononi. Mandhari inaonyesha tukio la kusherehekea kwa uzalendo, umoja na furaha ya kuwa mkenya.

Uwanjani Nyayo, watu wamekusanyika kwa wingi, kushuhudia tukio fulani. Vijana wawili wamejipanga kwa selfi wakijichukua mapicha kwa simu, wakihifadhi kumbukumbu ya siku maalumu.

Wahudumu hawa wa kituo cha huduma Kenya, waonekana wakiwa kwenye mashini zao, huku mhudumu mmoja akiwashughulikia watu wawili , watu wengine wanasubiri kuhudumiwa.

Wachezaji wa timu moja wamekusanyika pamoja kana kwamba wanaomba kabla ya kuingia uwanjani ama wako kwenye mapumziko. Wote wamevalia jezi ya manjano zilizoandikwa Tusker Fc isipokuwa mmoja.

Rais wa zamani Uhuru Kenyatta anaonekana akitoka kwenye jengo akiwa ameambatana na watu wengine, akiwemo askari anayeonekana kua ni mlinzi wake karibu na yeye.

Watu wengi waliovalia mavazi rasmi yanayofanana na ya majaji na mawakili yanaonekana .Mmoja wao anayesimama mbele amevaa kofia ya wakili akionekana kuwa na hadhi ya ju katika taalamu hiyo.

Mazingira ni ya huduma kwa umma ambapo watu wameketi kwa utulivu wakisubiri kuhudumiwa. Mpangilio unaonyesha nidhamu, utaratibu na mazingira ya taasisi rasmi.

Rais William Ruto pamoja na Martha Koome na jaji wengine huko nyuma wakiwa wamevalia sare rasmi, wanaonekana wakiwa wamesimama mbele ya umati wakihutubia.

Watu hawa wanaonekana kuwa na furaha na kulisherehekea jambo fulani kwa kuonyesha ishara kwa mikono yao, mmoja amefunga bendera yake kwenye shingo huku mwingine akiwa ameshikilia kwa mkono.

Kuna hema lililojaa wateja wengi wakisubiri kuhudumiwa, huku wahudumu wa Huduma Kenya wakiwa wamevaa sare rasmi za kazi. Watu wote wanaonekana wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari ya afya.

Wanawake wanne wamevalia jezi za michezo, watatu wakiwa wameinama uku mbele mwingine mmoja nyuma akiwa ameshikilia mipira mikononi, wote wanaonekana kuwa sehemu ya timu moja.

Pasipoti mbili zinaonekana juu ya meza, moja ikiwa Na rangi nyeusi na ingine ikiwa na rangi ya blue ,zikiwa zimewekwa Karibu, huenda juu ya meza Pembe mwa pasipoti hizo, kuna kikapu kilicho jaa vitu vidogo ,kimepambwa Kwa rangi za bendera ya Kenya.

Mazingira haya ni ya huduma ya wananchi, mhudumu mmoja ambaye amevalia koti iliyoandikwa Huduma Namba huku nyuma anaonekana akishughulikia wananchi kukiwa na msongamano wa watu wengine wao wamevalia barakoa.

Huduma Kenya yaonekana kuwa na shughuli nyingi. Wateja wakiwa wameketi na wengine wakihudumiwa. Wahudumu wamevaa sare rasmi za kazi, wakitua huduma kwa utaratibu na uwangalifu.

Wanaume Hawa wanaonekana wakishiriki mchezo au mazoezi ya kijeshi au wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya mazoezi yaliyoandikwa jeshi la ulinzi la kenya.

Mashabiki wa timu wanaonekana wakishabikia kwa shangwe na nderemo, wakiwa wamevalia mashati yanayofanana, yenye rangi au logo ya timu yao inaonyesha uzalendo na ushikamano.

Watu wengi wanaonekana wakisherehekea kwa furaha huku wakishikilia bendera ya Kenya. Hali hii inaonyesha uzalendo, ushikamano na hamasa ya pamoja katika tukio.

Raisi William Ruto pamoja na bibi yake wanaonekana wakiwa wamesimama, Raisi anaonekana kushikilia Bibilia ni kwamba anamaneno anayoyasema.

Mazingira yanaonekana kuwa ya kituo cha huduma Kenya, ambapo huduma mbalimbali za serikali zinatolewa kwa wananchi, katika uwanja huu wafanyikazi waliopo wamevalia mavazi rasmi.

Watu wanaosherehekea wanaonekana kuwa mashabiki wa mpira. Mmoja wao ameshikilia skafu iliyoandikwa Gor mahia kuonyesha kuwa ni shabiki wa timu hiyo. Wengine wamewasha taa ndogo.

Kalonzo anaonekana akihutubia umati, huku watu wakimzunguka kwa karibu. Pembeni na nyuma yake watu wawili wameshikilia kibao kilicho andikwa ,Kalonzo hakika tutaweza.

Wanaume wawili wanacheza mchezo wa kikapu wakiwa uwanjani kwenye uwanja wazi. Kila mmoja amevaa sare ya timu tofauti, jambo linaoashiria kuwa wanatoka katika timu mbili tofauti. Aliye na mpira amevalia sare nyeusi iliyoandikwa Kenya.

Jaji mkuu Martha Koome, jaji James Orengo na mwanamke mwingine wanaonekana wakiwa katika kikao rasmi, wameketi kwa utulivu wakionyesha hali ya tabasamu na mashauriano ya kisheria ya kitaifa.

Rais Wiliam Ruto na mkewe mama Rachel Ruto wanaonekana wakiwa moja kwa moja katika ukumbi wa Kasarani wakihudhuria tukio rasmi. Wamesimama kwa heshima uku jaji mmoja akiwa kando yao akionekana kuwa sehemu ya tukio hilo.

Vijana walio vaa nguo za michezo wanaonekana wakisherekea ushindi wa timu yao. Mmoja amemkumbatia mwenzake ambaye ameinua mikono juu kwa furaha. Hii inaonyesha ushindi na hali ya mchezo.

Vijana waliovalia sare za michezo za Bandari Fc wanaonekana wakifurahia labda baada ya tukio la ushindi. Furaha yao inaonyeshana mshikamano wa timu.

Mazingira ya tukio hii yanaonyesha kua ni katika kituo cha huduma Kenya ambapo zaidi ya watu watatu wanahudumiwa na maafisa walioko counter mbalimbali. Kila mteja anaonekana akizungumza huku wateja wengine wakisubiri kwenye viti.

Watu wameketi uwanjani wengi wakionekana kuwa na furaha. Inaonekana wanafuatilia mchezo inaendelea, mwanamke mmoja amesimama akiwa amevalia nguo ilioandikwa Kenya Airways.

Mazingira haya yanaonyesha Huduma Kenya ambapo wafanyikazi hawa wamevalia sare rasmi kazini. Watu wanaonekana wakisubiri kwenye viti kushughulikiwa uku afisa mmoja anaonekana akiwa amesimama.

Wahudumu wa Huduma Kenya wanaonekana wakiwa wamevalia sare zao rasmi ya kikazi huku watu ambao wamevalia buibui wawili wanaonekana wakishughulikiwa.

Uwanjani kuna wachezaji wakishiriki michezo. Mmoja wao aliyeonekana kuruka kwa nguvu ameanguka kwenye mchanga, hali inaonyesha ushindani bidii na hari ya michezo.

Vijana hawa wanaonekana kufurahia tukio kwa shangwe wengine wakipiga tarumbeta wengine wanashikilia simu kwenye mkono. Baadhi wao wamesimama kwa msisimko. Hali inaonyesha umoja, furaha na nguvu ya vijana.

Mtu mmoja amesimama kana kwamba anahutubia au anaelezea jambo kwa watu walioko mbele yake. Nyuma yake kumeandikwa koti kuu la Milimani, yakionesha kua kituo hilo lilifanyika katika mazingira ya mahakama.

Mazingira haya yanaonesha uduma kenya mahali ambapo mwananchi moja ameketi akishugulikiwa muhudumu wa huduma kenya anaonekana akiwa kwenye dawati lake akimshugulikia mwananchi.

Aliyekuwa rais wa zamani, Uhuru Kenyatta anaonekana kuzungumza na mtu aliyevalia sare rasmi huku akicheka. Nyuma yake kuna afisa anayejulikana kumlinda yeye.

Mwanamke mmoja amaevalia sare ya huduma Kenya, huku akiwasaidia watu waliovalia nguo rasmi, kufanya maandikisho maalum.

Kitambulisho hiki ni cha mtu mmoja anayetoka jamuhuri ya kenya ambacho kinaonyesha jina lake kuwa Joshua, pia kimetoa maelezo kuwa ana hali ya ulemavu ya

Watu wengi wamekusanyika katika uwanja wa michezo na inaonekana kuwa wanasherehekea tukio maalum la michezo, labda ushindi wa timu ya taifa. Mmoja wao anaonekana akipeperusha bendera ya Kenya.

Raisi Wiliam Ruto, Martha Koome na Moses Wetangula wanaonekana wamesimama pamoja. Kila mmoja akiwa ameshikilia cheti kinachofanana na cha mwingine. Wamevalia mavazi ya heshima na mazingira yanaonekana kuwa ya mahakama.

Wanaume kadhaa wanaonekana mazoezini kwenye uwanja kandanda, wakiwa wamevalia sare zinazo onyesha kuwa ni timu ya kijeshi ya Kenya, wakijitayarisha Kwa mechi au mashindano maalum.

Huku ni Huduma Centre ambapo watu wawili wanashughulikiwa na wafanyikazi waliovalia sare zao za kazini.

Mwanamke mmoja anaonekana kuhutubia watu, huku akiwa amevalia bango la Kenya mkononi, nyuma yake Kuna watu walio valia kofia nyekundu imeandikwa "tuko pamoja".

Hema hii iliyo andikwa Millicent Omanga, mama miradi, ambayo inaonekana kutumika kama kituo cha huduma ama usaidizi, ambapo watu wanaingia na kutoka wakitumia kama mahali pa kupata huduma.

Mashambiki wa timu ya Khwakhola wanaonekana wakishangilia kwa furaha na nguvu wakiwa wamevalia jezi ya samawati. Baadhi yao wakiwa na bendera na vipulizo vya kuonyesha usaidizi wao.

Jaji mkuu Martha Koome aonekana akihutubia watu huku wengine wamesimama nyuma yake wakiskiliza kwa heshima na makini, hii inaonesha tukio rasmi la kimahakama au kimataifa linalohusisha uongozi juu ya mahakama.

Mtu mmoja anaonekana akiwa anahutubia watu, huku watu walio nyuma yake wanaonekana wakiwa wamevalia kofia zilizo andikwa ODM. Meza anayoitumia huyu mtu iliyoinuliwa kwa chuma pia imeandikwa ODM.

Watu wengi wakionekana wakiwa na furaha kukiwa na watoto wadogo pia. Mtu mmoja ameshikilia kibao ya Aziza FC kumaanisha kua anasherekea mpira unao endelea.

Wafanyikazi wa Huduma Kenya wamevaa sare rasmi na barakoa, wakiwa wameketi wakisubiri wateja. Wanaonekana wako tayari kutoa huduma kwa wananchi kwa nidhamu na taratibu.

Wanaume kwa wanawake hawa wanaonekana wakishambikia timu yao ambayo inajiita Bandari, wakiwa wamepeperusha bendera zao juu ili kuonyesha umoja na furaha.

Flyer hii inaonyesha tukio la kushirikiana na wananchi. Watu wa wawili mwanamke na mwanaume wanaonekana kwenye picha hii. Imepeana kwamba itafanyika Ijuma. Mwezi wa Januari tarehe thelathini na moja kuanzia saa tano mchana.

Wakili pamoja na rais wa zamani wanaonekana wakizungumza kwa utulivu, huenda wakijadili jambo muhimu au la kisiasa. Mazingira ni ya heshima na mazungumzo, au yanaonekana kua ya kindani.